Hiki ni kilimo kisichotumia udongo. Kimepangwa aina mbili ya mboga. Kuna yake yamestawi na kuna yale Bado hayajakoma. Yake ambayo yamenawiri yanavutia sana.

Mmea huu hautumii mchanga kupandwa. Umenawiri vizuri na inapendeza. Kando yake kuna miti kadhaa wa kadhaa zimemea pia na kufunika na kuipa mazingira mazuri mmea huu.

Mimea huu umepandwa bila kutumia mchanga. Umenawiri na kuonekana ya kuvutia sana. Umeshikiliwa au kufungwa juu, ili kuonyesha vyenye inavyoendelea kunawiri.

Hili ni kilimo kisichotumia udongo. Kinatumika kupanda mimea tofauti, kama hapa tunaona kumepandwa mboga ambazo zimenawiri na ziko sawa kabisa.

Haya ni mimea yanayopandwa bila kutumia mchanga. Wameoanda mboga aina ya spinach . Yamenawiri kwa usawa na yanapendeza. Yamesimamishwa ka kupangiliwa kwa njia inayovutia.

Hili ni kampuni la avocado ambapo kuna wafanyikazi wanaochagua na kupanga avocado. Tunaona pia kuna makreti nyuma ya za kuweka avocado za kutenganisha.

Hawa ni wafanyikazi wa faktori au kampuni wa nyanya. Wanapanga nyanya au mazao yao kwa njia tofauti. Kuna wale wanaochukua yenye yameiva na wale wanachukua yenye hayajaiva kuyapanga sahanini.

Hili ni faktori la nyanya. Kuna wafanyikazi ambao wanapanga nyanya kulingana na mikebe waliyopewa. Wanazipanga kulingana na vile vimeiva na vile hazijaiva.

Katika chafu hili kuna mimea tofauti ambazo zimepandwa. Tunaona chafu pia imezungukwa na miti. Kuna mlima ambao uko nyuma yake.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa nanasi. Nanasi zenyewe bado hazijakomaa maana kuna zile ndogo na kuna zile bado kubwa.

Hili ni kampuni maalum ya nyanya. Zinapitishwa kwenye mashine maalum ya kusiaga nyanya iliyaweze kuwa kwenye njia ya maji au kutengenezewa tomato .

Katika chafu hili kumepandwa mboga vilivyonawiri vizuri. Vinamwagiliwa na kuangaliwa vizuri ili yaweze kuwa na afya njema. Mimea hizi ni za kukula.

Hili ni shamba kubwa ambalo limepandwa mboga. Kuna pipe ambazo zinapitisha maji zimewekwa na kulainishwa ndani ya shamba ili yaweze kunyunyizia mboga hizo maji.

Hili ni shamba kubwa, ambalo limepandwa mboga. Kuna maji ambayo yanafaa kunyunyiziwa, ili yaweze kunawiri na kuendelea vizuri. Kuna paipu ambazo zimeshikanishwa na kuingizwa kwenye laini wa kila mmea, ili iweze kupitisha maji.

Shamba hili lina mimea mpya yamepandwa na yanamwagiliwa maji ili yaweze kunawiri kuna pipe maalum ambazo zimepangwa kwenye shamba ili aweze kumwagilia mimea haya maji.

Hili ni shamba kubwa ambalo limepandwa mboga ambazo zinavutia sana. Kuna paipu kuu ambalo limesimamishwa ili iweze kuteremsha maji kwenye laini moja au nyingine wa mboga hizi.

Hili ni shamba kubwa la mahindi. Limepandwa na kuwekwa paipu inayosaidia kuteremsha maji katika shamba. Mimea hizi zinajaribu kunawiri lakini kwa kuonekana, havifanyi vizuri sana.

Hili ni shamba la mahindi, ni shamba kubwa mno. Kuna paipo ambazo zinazonyunyuzia maji, zinaweza kunawiri na kuonekana vizuri sana. Paipu hili kubwa, linateremsha maji kwenye mahindi ili yaweze kunawiri.

Pipe hizi zimewekwa na kupangwa shambani ili aweze kunyunyizia mimea ambaye amepandwa shambani maji. Mimea yenyewe yanaonekana kunawiri kwa uzuri sana. Pipe zenyewe pia zimepangwa kwa njia maalum.

Hili ni shamba kubwa la mahindi. Kuna paipu ambazo zimeingia ili yaweze kuyapeleka maji kwenye mahindi haya. Mahindi haya yamenawiri na kuvutia sana. Yanaendelea pia kumea vizuri.

Hili ni shamba la mboga ambapo tunaona umwagiliaji wa maji ukiendelea kuwekwa katika mboga hizi ili ziweze kunawiri.